Hili ni Duka la nguo au begi. Kuna mifuko mimgi ya mikono na nguo zilizopangwa kwenye rafu na hangers . Rangi za mifuko zinazotofautianazikiwemo nyeusi, samawati na pia kahawia. Kulia kwa picha kuna koti la rangi ya kijani kibichi.

Hizi ni bidhaa za kifahari hasa mikoba na bidhaa zingine zilizopangwa kwenye meza nyeupe. Kuna mikoba minne mikubwa na midogo iliyopandwa kwa uangalifu ikiwemo moja nyeusi, moja yenye muundo wa miraba na miwili yenye mng'ao kama almasi au pambo.

Hili ni duka la nguo. Tunaona nguo nyingi zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu za kuning'inia ikiwemo koti, masharti na suruali. Pia kuna rafu zilizo na kofia na nguo nyingine zilizokunjwa. Mpanglio huo wa nguo unaonyesha biashara ya rejareja inayouza mavazi na vivaa vya mtindo.

Hili ni duka la nguo, kuna nguo nyingi za aina mbali mbali na rangi tofauti zikiwa zimetundikwa kwenye reki. Nguo hizo zimepangwa kwenye taratibu zikionyesha mtindo tofauti ya mavazi na nyuma ya reki kuna ukuta wenye muundo wa kipekee. Kuna vigae vyeupe sakafuni.

Hii ni funguo ya gari inayoning'inia kwenye mlango wa gari. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa yamefifia na dirisha la gari linaonekana kuwa nyeusi. Pia gari hilo linaonekana kuwa na mlango ambalo limefunguliwa wazi kabisa.

Hili ni gari la kifahari, aina ya SUV, ambalo linaonekana kuwa Mercedes Benz. Gari hilo lina rangi jeusi, na pia lina nembo ya Mercedes Benz kati kati. Taa zake za mbele zinaonekana kuwaka, kwenye sehemu ya chini ya grili kuna nambari ya usajili inaonekana kuwa ya Rawa Auto.

Hili ni lori kubwa la kubeba magari likiwa limebeba magari mapya kadhaa. Lori hili lina ghorofa mbili au zaidi ya kubeba magari na tunaona magari matatu; mawili meupe na moja jeusi yakiwa yamepangwa kwenye lori. Anga ni ya rangi ya samawati na kuna jua kali ikionyesha kuwa ni mchana.

Hapa ni ndani ya gari ambalo linaonekana kuwa limeharibika. Lina mchakato wa kutengenezwa na gari hilo lina rangi ya nyekundu. Pia halina milango ya mbele na limefunguliwa. Sehemu kubwa ya sakafu ya gari inaonekana imetolewa au kuharibiwa ikifichua chasi ya nyaya, kiti kimoja tu cha mbele chenye rangi ya samawati.

Hili ni kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na magari kadhaa kwenye eneo lenye nyasi na miti mirefu nyuma yao. Katikati ya picha kuna gari jeusi la kifahari aina ya suv likiwa limeegeshwa kwenye nyasi. Watu kadhaa wamesimama karibu na magari hayo na mmoja wao anaonekana kuwa ameketi chini.

Gari hili ni la aina ya Toyota Landcruiser likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye lami. Gari hili lina rangi ya samawati iliyokolea na sehemu ya chini ina rangi ya fedha. Ina magurudumu makubwa, kinga ya mbele na raki ya mizigo juu ya paa kuashiria kuwa imeandaliwa kwa safari ndefu.

Hili ni gari jeusi kubwa, aina ya SUV , likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari, kinaonekana kuwa cheupe na safi, chenye taa nyingi za dari zinazotoa mwanga mwingi. Nyuma ya magari, kuna rafu na vitu vingine vinavyohusiana na biashara ya magari.

Watu hawa wawili wanaonekana kusalimiana huku mmoja akiwa amevalia shati la rangi nyepesi naye mwingine akiwa amevalia suti ya rangi ya samawati na tai. Aliyevalia suti anashika funguo za gari mkononi huku akionyesha kwamba gari linauzwa na kununuliwa.

Gari hili ni la rangi jeupe. Nambari lake la usajili ni KDA 990J. Lina milango minne na tairi nne. Limeegezwa katika sehemu la mawe, na linaonekana kua katika hali nzuri.

Haya ni maonyesho makubwa ya magari yaliyofanyika ndani ya jengo. Kuna watu wengi wakitembea na kutazama aina mbalimbali za magari mapya. Baadhi yakiwa yameegeshwa kando ya zulia jekundu. Magari yaliyoonekana ni pamoja na magari madogo ya kifahari, yenye rangi mbalimbali kama nyekundu, nyeupe, na machungwa. Mwangaza katika ukumbi huu unaonekana kuwa mzuri.

Hiki ni kibanda cha soko kinachouza viatu. Juu ya meza iliyofunika na kitambaa cha rangi ya samawati, kuna rundo kubwa la viatu vya aina mbalimbali vikiwemo raba na viatu vingine vya kawaida. Katikati ya rundo la viatu kuna bango dogo la njano, lenye nambari mia mbili iliyoandikwa kwa rangi nyekundu.

Hili ni tangazo la to let ambalo kwa kiswahili linamaanisha kukodisha lililobandikwa kwenye mti mkubwa katika jiji au eneo lenye majengo mengi katika muktadha wa mali isiyohamishika tangazo hili linaashiria kutafuta kwa wapangaji.

Hili ni jengo la kisasa la makazi ambalo lina bustani iliyopambwa vizuri mbele yake. Bustani hio ina mimea mbalimbali ikiwemo vichaka virefu vya vijani kibichi na mmea mkubwa wenye majani mapana. Pia kuna miundo ya kisasa kama vile kivuli kilichotengenezwa kwa chuma na kitambaa. Pia kunaonekana kuwa na baiskeli mbili.

Ni eneo la majengo ya makazi yanayoonekana kuwa nyumba za kuishi. Majengo haya yana paa za kahawa na kuta za rangi isiyokolea sana sana kijivu. Yamepangwa kwa utaratibu na katikati ya majengo kuna nafasi wazi au barabara ndogo.

Hili ni jengo la ghorofa lenye biashara kadhaa zilizowekwa katika ghorofa ya chini. Kuta za jengo zina rangi ya kahawia na kuna madirisha na milango yenye pau za chuma. Ishara mbalimbali za biashara zimebandikwa kwenye ukuta wa jengo, kuna nguzo za umeme na nyaya juu ya jengo.

Duka kuu hasa eneo la kuuza samaki. Kuna picha mbalimbali zilizowekwa ili kuvutia wateja. Pia kuna troli mbili ambazo zinaoonekana kuwa na aina tofauti ya nyama. Kuna rafu ya maonyesho ambayo pia inachangia kuvutia wateja.

Hili ni duka la kisasa na eneo hili linaonekana kuwa na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, hasa vitafunio na bidhaa za matumizi ya kila siku ikiwemo biskuti, chokoleti na pipi. Kuna viti viwili vinavyofanana na madawati ya matangazo au sehemu ya kuonyesha bidhaa zenye alama ya promo .

Hii ni duka kubwa. Kuna watu kadhaa wakinunua bidhaa kwenye njia wakiangalia rafu zilizojaa bidhaa. Mwangaza wa kutosha unatoka kwenye taa za dari ukionyesha sakafu iliyong'aa. Upande wa kushoto kuna rafu zilizo na bidhaa nyingi.

Hii ni sehemu ya mboga na matunda katika duka kubwa. Mboga na matunda mbalimbali yamepangwa kwa ustadi kwenye rafu au vitengo vya kuonyesha bidhaa vikiwemo matango, pilipili hoho za aina mbalimbali, nyanya, biringanya na mboga nyinginezo.

Hili ni duka la kahawa. Unaonekana kuwa sehemu wa duka kubwa na unahudumia sehemu ya mkate. Juu ya kaunta kuna ishara yenye maandishi Cafe Naivas ikionyesha kuwa hii ni sehemu ya mnyororo wa maduka ya Naivas ambyo ni maarufu nchini Kenya. Mbele kuna kaunta ya vioo iliyojaa bidhaa za kuoka kuoka kama vile keki na mikate.

Hii ni safu za biskeli za watoto zilizo pangwa vizuri ndani ya duka kuu, ambaye inaweza kuwa sehemu ya idhara ya vitu vya kuchezea vya watoto. Biskeli hizi zina ukubwa na rangi tafauti, zikiwa na magurudumu ya kusaidia, kuonyesha zinalenga watoto wa umri mbali mbali.

Huku ni ndani ya duka kubwa la kisasa. Kuna njia pana katikati, huku pande zote mbili zikiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Taa ndefu za dari zinaangaza chumba chote. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia hizo wakichagua bidhaa.